Tangazo la kibenki; ambapo benki hii inawatangazia uma kuwa watumiaji wa huduma zao za kifedha na za kibenki, wanaweza kufanya miamala na taratibu zingine za kibenki kwa kupitia simu zao za mkononi. Hii inaashiria maendeleo ya kiteknolojia hasa katika nyanja za kibenki.

Eneo la baa lenye mwangaza mzuri, angavu na wa kutosha likiwa na kaunta ambapo nyuma ya kaunta amesimama mhudumu wa kiume na nyuma yake kuna rafu; ambapo vinywaji vikali vya aina mbalimbali vikiwa vimepangiliwa. Sehemu hii hutumika kama sehemu ya mapumziko ambapo watu hufika na kuweza kujipatia vinywaji na burudani mbalimbali.

Eneo la baa lenye kaunta ya muhudumu na vinywaji vilivyopangiliwa vizuri kwenye rafu zilizo ukutani. Pia kuna jokofu linalowaka taa ambalo limehifadhi vinywaji vya baridi. Pembezoni kuna mwanamke mmoja mabae amefika sehemu hio, akijipatia kinywaji kilichopo kwenye glasi mezani apo.

Ndani ya gari lenye rangi nyeusi ambapo kuna viti vikiwa vina rangi ya kijivu pamoja na mikanda ,madhari hii ikiwa inaonesha uuzaji wa magari kama chombo kikubwa cha usafirishaji kutoka sehemu mmoja hadi nyingine.

Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi ambapo kumezungukwa na majengo marefu, pamoja na uoto wa asili kama vile; miti yenye rangi ya kijani kibichi, kuwepo wa magari haya kwenye eneo hili huashiria biashara ya uuzaji wa magari kama chombo kikubwa cha usafirishaji.

Gari lenye rangi nyekundu likiwa limefunguliwa, ndani yake kukiwa na siti za rangi nyeusi kapeti gari hilo liko tayari kwa ajili ya mauzo. Kando ya gari hili kuna magari mengine yaliyopangiliwa na kuegeshwa vizuri. Mandhari hii inaashiria biashara ya uuzaji wa magari kama nyenzo kuu ya usafirishaji kutoka eneo moja kwenda jingine.

Wafanyabiashara wanaojishughulisha na uuzaji wa magari, magari haya yenye rangi mbalimbali yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi. Hii inawakilisha uuzaji wa magari kama nyenzo inayotumika katika usafirishaji wa watu na bidhaa kutoka sehemu moja kwenda nyingine

Magari yenye rangi tofautitofauti yakiwa yameegeshwa ndani ya sehemu yenye mwangaza mzuri na wa kutosha. Hii inawakilisha uuzaji wa magari kama nyenzo inayotumika katika usafirishaji wa watu na mizigo kutoka eneo moja kwenda jingine, ili kukidhi mahitaji ya binadamu.

Duka linalijishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa. Juu ya duka hili kuna bango lililopambwa na kuandikwa maandishi yenye rangi ya bluu, picha ya ng'ombe na kimiminika aina ya maziuwa. Ndani ya duka hili kuna ndoo zenye rangi ya njano, maboksi rangi ya kahawia pamoja na rafu zilizopangiliwa bidhaa hizi zitokanazo maziwa.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa kuna jokofu la ki automatiki na la kisasa yenye rangi mbalimbali lililopambwa kwa picha pamoja na maandishi tofautitofauti, jokofu hili ni jokofu la kujihudumia mwenyewe ambapo mteja huweka fedha na kupimiwa maziwa kutokana na kiasi cha fedha alichoweka.

Mwanaume mmoja aliyesimama ndani ya chumba ambapo kuna jokofu kubwa lililopambwa kwa maandishi, rangi mbalimbali na picha ya ng'ombe; linalosaidia katika uuzaji na upatikanaji wa bidhaa ya maziwa.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji na upatikanaji wa bidhaa ya maziwa. Duka hili likiwa wazi tayari kwa ajili ya wateja kufika na kupata mahitaji yao. Duka hili lina rangi mbalimbali, limechorwa picha na kuandikwa bidhaa zinazopatikana dukani hapo. Wateja hufika dukani hapa na kujipatia bidhaa mbalimbali ikiwemo maziwa.

Jokofu la kisasa lililopambwa kwa picha, maandishi na rangi mbalimbali. Ikiwa na ndani ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa. Jokofu hili la kisasa, jokofu la kiautomatiki ambalo mnunuaji huweka kiasi kidogo cha fedha na kupimiwa maziwa kutokana na kiasi hicho cha fedha alichokiweka.

Duka maalumu linalojishuhulisha na uuzaji wa bidhaa pendwa ya maziwa, duka hili ambapo ndani kuna jokofu la kisasa na la kiautomatiki, lililopambwa kwa maandishi mbalimbali picha na rangi na kujihudumia ambapo mteja huweka kiasi cha fedha na kupimiwa mazuri kutokana na kiasi cha hela aliyeiweka kwenye mashine hiyo.

Jokofu lililopambwa kwa rangi mbalimbali na maandishi pamoja na picha ya mtoto akiwa ameshikilia glass akinywa maziwa, jokofu hili la kisasa na la kiotomatiki linalosaidia katika uuzaji wa bidhaa aina ya maziwa, pindi pale muuzaji atafika na bei au fedha kidogo na kuweka kwenye mashine hiyo kisha kupimiwa maziwa kutokana na fedha aliyoiweka kwenye mashine hiyo.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, duka hili likiwa tayari limefunguliwa na mteja amefika. Mteja huyo akiwa ni mwanaume, amefika dukani hapa tayari kwa ajili ya kujipatia bidhaa hii pendwa ya maziwa.

Ndani ya duka ambapo mhudumu wa duka hilo ameshika dumu na jagi akiwa anaweka maziwa kwenye chombo alichofika nacho mnunuaji wa bidhaa hiyo pendwa ya maziwa, nyuma yake kukiwa na jokofu lililo wazi ambalo hutumika kuhifadhia bidhaa hii inayotumika na watumiaji kadha wa kadha.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa. Ndani ya duka hili kuna rafu zilizopangiliwa vinywaji aina mbalimbali, lakini pia kuna jokofu la kisasa na kiaotomatiki linalosaidia katika uuzaji wa bidhaa hii ya maziwa. Jokofu hili ni jokofu la kujihudumia mwenyewe, kwani mteja huweka fedha na kupimiwa kiasi cha maziwa.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa aina maziwa. Duka hili likiwa wazi tayari kwa ajili ya wateja kufika na kujipatia bidhaa hiyo, ndani ya duka kuna mhudumu aliyevalia koti lenye rangi nyeupe. Anapima maziwa kwenye chombo cha mnunuaji, aliyekwisha nunua bidhaa hiyo muhimu.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa kukiwa na jokofu lililopambwa kwa picha na rangi pamoja na maandishi mbalimbali, jokofu hili la kiutomatiki ni jokofu la kujihudumia mwenyewe ambapo mteja huweka fedha na kuhudumiwa maziwa kutokana na kiasi cha fedha alichokiweka.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa, ndani ya duka hili kukiwa na jokofu la kiautomatiki na kisasa. Ambapo mteja hufika huweka kiasi cha fedha na kupimiwa maziwa kutokana na kiasi che fedha alichokiweka.

Duka maalumu ambalo linajishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa. Ndani ya duka hili kuna majokofu yenye rangi mbalimbali, yaliyopambwa kwa picha na maandishi tofautitofauti. Jokofu lenye rangi ya bluu lililopokati ya majokofu mawili hutumika kwa ajili ya upataji wa maziwa. Ambapo mteja hufika na kuweka fedha na hupimiwa maziwa kutokana na kiasi cha fedha alichoweka.

Eneo la wazi ambapo kuna duka linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, duka hili likiwa lipo wazi, tayari kwa kukaribisha wateja, limepambwa kwa rangi za bluu, picha ya ng'ombe na maandishi yaliyoandikwa, kuashiria upatikanaji wa bidhaa hii pendwa ya maziwa.

Jokofu la kisasa na la kiotomatiki lililopambwa kwa picha maandishi na rangi mbalimbali, jokofu hili hupatikana kwenye duka la kuuzia maziwa ambapo mnunuaji wa bidhaa hii huweka kiasi cha fedha na kupimiwa maziwa kutokana na fedha aliyoiweka.

Duka maalumu linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa ya maziwa duka hili likiwa limepambwa kwa rangi mbalimbali na picha ya ng'ombe, kukiwa na sehemu ambapo mnunuaji anafika na kuweza kujipatia huduma hiyo; aidha duka hili huuza bidhaa nyingine kama vile mkate na mayai.

Ndani ya duka maalumu, linalojishughulisha na uuzaji na upatikanaji wa maziwa, ambapo mhudumu amevaa mavazi rasmi meupe, ikiashiria usafi, huku ametabasamu na nyuma yake kuna jokofu la kiautomatiki na la kisasa, ambalo husaidia katika uuzaji na upatikanaji wa bidhaa hii ya maziwa.

Wauzaji wa bidhaa aina ya samani (meza) ambayo bado haijapakwa rangi, ikiwa kwenye karakana imechongwa vizuri na kutengenezwa kwa mbao za aina mbalimbali zitokanazo na miti aina ya mninga au mvule.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri na mwangavu kukiwa na masofa pamoja na vitanda na meza, ikiashiria upatikanaji wa samani mbalimbali zinazoweza kutumika maofisini, majumbani kwa kuweza kukaliwa na kulaliwa na kuweza kupanga vitu mbalimbali.

Wafanyabiashara wanaojishughulisha na uuzaji wa samani za aina mbalimbali, samani hizi za nyumbani kama vile: makochi yenye rangi ya kijivu ikiwa na mito mbalimbali yenye rangi ya kijivu na rangi mbalimbali, pia kuna meza ya kioo ambayo hutumika kuwekea vitu tofautitofauti.

Wauzaji wa samani aina ya viti samani hizi zikiwa zimepangiliwa na bado zikiwa kwenye eneo la karakana tayari kwa ajili ya mauzo. Samani hizi huweza kutumika nyumbani kukaliwa na wageni katika muda wa kupata chakula cha jioni au kifungua kinywa.

Wafanyabiashara wanaojishughulisha na uuzaji wa samani mbalimbali zikiwemo za majumbani na maofisini, kama vile: makochi, viti, meza zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye eneo lenye mwangaza mzuri na angavu kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja watakaofika sehemu hii.

Wafanyabiashara wanaojihusisha na uuzaji wa bidhaa aina ya samani za maofisini kama vile meza, viti vyenye matairi. Bidhaa hizi zikiwa tayari kwaajili ya mauzo na zimewekwa katika eneo maalum ili tayari kwaajili ya kuuzwa na kukidhi mahitaji.

Eneo liliLOpo kwenye hoteli nzuri na ya kuvutia, lililotawaliwa na: viti, makochi pamoja na meza. Linalotumika na wageni ili kuweza kupumzika. Eneo hili huvutia sana wageni na husaidia kuleta mwonekano mzuri kwenye hoteli hii.

Soko la kawaida linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa za chakula kama vile nyanya vitunguu, swaumu, matango, karoti, pamoja na mboga za majani. wateja hufika sokoni hapa ili kuweza kununua bidhaa hizi ili kupika chakula majumbani na kukidhi mahitaji.

Eneo ya wazi ambapo bidhaa zitokanazo na ngozi kama vile mikanda na makobasi yakiwa yamepangiliwa vizuri kwenye rafu za chuma, hii inaashiria eneo la soko ambopo bidhaa hizi zinazotengenezwa kupitia ngozi hutumika kwa manufaa tofauti tofauti.

Ndani ya chumba chenye mwangaza mzuri katika eneo la soko ambapo ndani ya chumba hiki kuna magunia yaliyojaa bidhaa za vyakula kama vile: mchele, maharage, kunde pamoja na nafaka zingine. Mwanamke mmoja ameshika mchele uliopo kwenye gunia akiwa anaulizia bei ili kuweza kununua.

Eneo la wazi na la nje kukiwa na meza ambapo matunda ya aina mbalimbali yakiwa yamepangiliwa, ikiashiria maeneo ya sokoni, mwanamke mmoja aliyevalia koti lenye rangi ya kijani amefika sokoni hapo, akiwa ameshika machungwa na ametabasamu, ikiashiria tendo ya ununuzi wa bidhaa hizi za kilimo.

Eneo la soko mbapo kuna bidhaa mbalimbali kama vile mazulia, mengine yakiwa yamekunjwa na kuegemezwa na mengine yametandazwa kwenye sakafu, mazulia haya husaidia kuongeza mvuto katika maeneo mbalimbali hasa majumbani.

Eneo la soko ambapo bidhaa mbalimbali kama vile viungo, vikiwa vimepangiliwa kwenye ndoo za rangi mbalimbali. Na kubandikwa karatsi zikiashiria ni viungo vya aina gani, pia kuna bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa kwenye matenga tayari kwa ajili ya mauzo.

Ndani ya soko la kisasa lenye mwangaza mzuri na angavu, ambapo bidhaa mbalimbali kama mikeka, vikapu; vimepangiliwa vizuri tayari kwa ajili ya mauzo. Muuzaji wa bidhaa hizi ameketi chini kwenye kiti, akisubiri wateja waweze kufika na kujipatia bidhaa hizi pendwa.

Eneo la soko ambapo wanunuzi na wauzaji wa bidhaa zitokanazo na kilimo kama vile nyanya, karoti na hoho wakiwa wamepanga bidhaa zao kwenye meza tayari kwa ajili ya mauzo. Wanawake wawili wamefika sokoni hapo ili kuweza kujinunulia bidhaa hizo na kwenda nazo nyumbani ili kupika chakula.

Wanawake wawili wakiwa kwenye eneo la soko la wazi, huku mwanamke mmoja akiwa anapokea fungu la mboga za majani wakiwa wanatabasamu kutoka kwenye mikono ya muuzaji wa mboga hizo, muuzaji huyu anauza bidhaa zingine kama vile nyanya na kukiwa na makaratasi yaliyoandikwa bei za bidhaa hizo.

Kifaa cha kielektroniki ambacho husaidia katika ufanyaji wa miamala ya kielekroniki. Mkono mmoja umeshikilia kadi ya benki lenye rangi ya buluu ikiwa imeandikwa namba na maandishi tofautitofauti ikiwa imeegemezwa kwenye skrini ya kifaa hicho cha kielektroniki tayari kwa ajili ya ufanyaji wa malipo.

Ujenzi wa nyumba za kupanga ambapo majengo haya aina ya ghorofa, yenye rangi nyeupe yakiendelea kujengwa. Hii inaashiria biashara ya upangishaji na uuzaji wa nyumba kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya binadamu.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye mwangaza mzuri, angavu na wa kutosha; unaotokana na uwepo wa taa za dari. Ndani ya duka hili kuna nguo za watoto zilizopangiliwa vizuri katika rafu za kusimama ili kuweza kuwavutia wateja na kufanya manunuzi ya bidhaa hizi.

Katika eneo lenye mwangaza mzuri na angavu, rafu zimepangiliwa vifaa mbalimbali ikiwa na mashine ya kutengeneza kahawa. Eneo hili ni kwa ajili ya mapumziko na kuweza kujipatia vinywaji vya moto kama vile kahawa na vitaafunio mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye taa za dari zikiwa zinawaka na kutoa mwangaza angavu, ndani ya duka hili bidhaa mbalimbali zimepangiliwa kwenye rafu za rangi mbali mbali na kuna vikaratasi vidogo vilivyoandikwa maandishi, ikiashiria bei elekezi ya bidhaa hizo kuna bidhaa kama mafuta aina ya losheni na viatu vya kuvalia ndani kama vile malapa.

Duka kubwa lenye mwangaza mzuri angavu na wa kutosha; kuna bidhaa tofautitofauti kama vile: makontena, glasi zikiwa zimepangiliwa vizuri kwenye rafu na vimebandikwa vikaratasi vidogo vikiashiria bei elekezi. Wanunuzi kadhaa wamefika kwenye duka hili kubwa wakichagua bidhaa wanazozihitaji kwa matumizi mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa lenye mwangaza mzuri na angavu, kukiwa na bidhaa kadhaa kadhaa kama vile viti, baiskeli, na mipira iliyopangiliwa vizuri tayari kwa ajili ya mauzo ili kukidhi mahitaji ya wanunuaji wa bidhaa hizi.